Kifungashio cheupe kilichochapishwa maandishi ya rangi mbalimbali baadhi yake yakisomeka"AGRI FLORA" kilichobeba mbolea tayari kwa matumizi shambani.

Eneo la duka la dawa za kilimo na mifugo linaloonoekana kwa nje, lenye bango lililoandikwa (agrovet wakulima line). Sehemu hizi, wakulima na wafugaji hufika na kupata huduma mbalimbali.

Mfanyabiashara akiwa kwenye duka lake la kilimo na mifugo likiwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo mbegu, mbolea, na viuakilifu vilivyopangwa vizuri kwenye rafu.

Mfanyabiashara katika duka la pembejeo za kilimo na mifugo, akionyesha bidhaa mbalimbali, ikiwemo mbolea, mbegu, viuatilifu, na chakula cha mifugo, zinazotumiwa na wafugaji na wakulima ili kupata matokeo chanya.

Chupa nyeupe ya plastiki iliyochapishwa picha na maandishi yenye maelekezo mbalimbali, iliyobeba dawa kwa ajili ya kuulia wadudu wanaopatikana kwenye mifugo kama ng'ombe.

Wafanyakazi wakichambua na kupakia viazi mviringo kwenye mifuko maalumu baada ya mavuno, hatua hii ni muhimu kwani husaidia wakulima kufikia vigezo vya wanunuzi katika masoko.

Mkulima mwenye tabasamu akionyesha baadhi ya mavuno yake yake ya matikiti maji shambani, ikiwa ni ishara ya kujivunia mafanikio ya kazi yake. Zao hili limekua mkombozi wa watu wengi kwani lina faida katika masoko mbalimbali.

Mkulima akionyesha mahindi yaliyoanikwa kwa kutandazwa chini kwenye mifuko maalumu ya plastiki. Hatua hii husaididia kukausha mazao, ili kukidhi vigezo vya wanunuzi sokoni.

Wafanyakazi waliovaa na kujikinga vizuri wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa nyanya kwa kuzichambua kwa umakini na kuziweka kwenye vyombo maalumu vya plastiki ili kuwa tayari kwa ajili ya kupelwkea sokoni.

Mananasi yenye rangi ya njano na ukijani yakiwa katika shamba tayari kwa uvunaji, eneo hili linaonesha uwekezaji mkubwa na nia ya mkulima kuvuna na kupata faida, kupitia mauzo ya zao hilo.

Mfanyakazi akianika mazao juani kwa kuyasambaza chini. Shughuli hii husaidia kukausha maji kwenye mazao baada ya uvunaji ili kuyaepusha na kuharibika.

Nyanya zilizopandwa kwenye udongo uliowekwa kwenye mifuko ambazo zimefikiwa muda wa kuvunwa na nyingine zikiwa katika hatua ya ukuaji. Ulimaji huu husaidia kupata mazao mengi kwenye eneo dogo hivyo kuleta faida kubwa kibiashara.

Wafanyakazi wakichambua kahawa kwa umakini, baada ya uvunaji. Hatua hii husaidia wakulima na wafanyabiashara, kukidhi ubora wa wanunuzi sokoni.

Nyanya zilizoiva vizuri na zilizowekwa kwenye vyombo maalumu vya plastiki. Eneo hilo linaonekana kuwa na miche ya zao hilo, ikiashiria hatua za uvunaji zikiendelea.

Wafanyakazi wakichambua kwa ukaribu zao la kahawa baada ya mavuno kazi hii hufanywa ili kuhakikisha mazao yanakidhi vigezo vya wanunuzi ndani na nje ya nchi.

Wafanyakazi wakipakia vitunguu kwenye mifuko maalumu baada ya uvunaji. Shughuli hii hufanyika baada ya zao hili kuanikwa, pia hurahisisha usafirishaji kuelekea sokoni kwaajili ya biashara.

Mkulima wa parachichi akionyesha baadhi ya mazao yake shambani. Zao hili lina faida kubwa kwenye mwili wa binadamu. Pia hutumika katika bidhaa mbalimbali ikiwemo mafuta ya kukuzia nywele.

Mkulima akionyesha zao la ndizi akiwa shambani, kila shina la mgomba linaonekana kuchimbiwa shimo dogo ili kuepusha upoteaji wa maji na mbolea .

Mkulima akihudumia nyanya zilizostawi vizuri. Zao hili linaonekana kuoteshwa kwenye mifuko yenye udongo wenye rutuba. Njia hii ya upandaji huchangia katika upatikanaji wa mavuno bora shambani.

Mapapai ya kijani yaliyopo kwenye miti iliyopandwa kwa mstari katika eneo kubwa, likiambatana na mabomba ya plastiki yanayotumika katika umwagiliaji. Zao hili hutoa mavuno mengi yanayopelekea faida kubwa kwa mkulima.

Wafanyakazi wakipakia viazi mviringo kwenye mifuko maalumu baada ya mavuno. Kazi hii husaidia usafirishaji wa mazao mbalimbali, kuyapeleka sokoni kwa ajili ya biashara.

Zao la pilipili lililopandwa kwenye udongo wenye rutuba, uliowekwa vizuri kwenye mifuko ya plastiki, njia hii husaidia wakulima kudhibiti magonjwa, na kupunguza matumizi ya maji katika umwagiliaji.

Mkulima akikagua kwa ukaribu mapapai shambani. Eneo hili linaonyesha miti ya zao hili kuchimbiwa mashimo madogo kuizunguka ilikudhibiti upoteaji wa maji na mbolea.

Mkulima akifanya uvunaji wa kahawa, zao hili lina thamani kubwa ikiwa ni moja ya vinywaji maarufu vinavyotumiwa na watu wengi kote duniani.

Mkulima akihudumia nyanya shambani, zao hili huhitaji uangalizi mzuri katika hatua za awali za ukuaji wake kwani ni rahisi kuvamiwa na wadudu pamoja na magonjwa ya mimea.

Wafanyakazi wakipakia na kufungasha viazi kwenye mifuko maalumu. Hatua hii husaidia bidhaa mbalimbali za vyakula kusafirishwa kwa umbali mrefu.

Mazao mbalimbali ikiwemo nyanya yaliyolimwa kwenye eneo dogo la bustani, kwa ajili ya biashara ndogondogo na chakula. Aina hii ya kilimo huwasaidia wakulima na wafanyabiashara kujipatia kipato chao.

Wafanyakazi wakichambua kahawa baada ya uvunaji na kupakia kwenye mifuko, hatua hii ni muhimu sana kwani kuhakikisha ubora wa mazao ili kukidhi vigezo vya wanunuzi.

Mkulima akionyesha kabichi zilizovunwa na kukusanywa sehemu moja. Mavuno hayo yanaonekana kuwa ni mengi na yenye afya, ikiwa ni ishara ya jitihada kubwa za mkulima huyo

Mfanyabiashara wa zao la nyanya, akionyesha unufaikaji unaoweza kupatikana katika kilimo cha mazao ya biashara. Kilimo hichi, kimekua mkombozi wa wakulima, na wafanyabiashara wengi wa mazao, hususani katika nchi nyingi za Afrika.

Wafanyakazi wakipakia na kufungasha vizuri viazi mviringo kwenye mifuko maalumu, kwa ajili ya kusafirisha zao hilo kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya biashara na chakula.

Wafanyakazi wawili wakikusanya mavuno ya zao la mahindi, ambayo bado hayajapukuchuliwa katika eneo moja shambani. Kazi hii hurahisisha upakiaji na usafirishaji wa mazao.

Wakulima wakihudumia mazao mbalimbali kwenye bustani, ikiwemo kabichi pamoja na karoti. Kilimo hichi huwanufaisha wakulima, na wafanyabiashara, kwani hufanyika katika kipindi chote cha mwaka pasipo kutegemea mvua.

Mkulima akionyesha baadhi ya viazi mviringo vilivyong'olewa shambani, zao hili linaonekana kufikia muda wa kuvunwa ilikupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Viazi mviringo vilivyovunwa na kusanywa sehemu moja na wafanyakazi. Njia hii hurahisisha shughuli ya upakiaji kwenye mifuko na usafirishaji kuelekea sokoni kwa ajili ya biashara.

Mahindi yaliyovunwa na kukusanywa na wafanyakazi kwa njia ya mkono. Uvunaji huu hutumiwa na watu wengi, kwa sababu ya kukosa uwezo wa kumiliki, kwa kutumia tekinolojia za kisasa.

Wafanyakazi wakivuna viazi na kuvikusanya katika makundi shambani, mavuno hayo yanaonekana kuwa na rangi tofauti kuashiria matumizi ya mbegu mbalimbali katika eneo hilo.

Mkulima akionyesha matunda aina ya matango yakiwa kwenye miche yake kabla ya kuvunwa ,mazao hayo yamelimwa kwa wingi kwa lengo la biashara na chakula.

Migomba iliyobeba ndizi nyingi, zikionekana zenye ukijani kibichi. Zao hili, hulimwa kwenye maeneo yenye mvua nyingi. Pia huwanufaisha wafanyabiashara, na wakulima kiuchumi.

Mahindi yenye maganda yalioanikwa kwa kutundikwa kwenye miti. Njia hii, hutumiwa na wakulima wadogo, ili kukausha mazao mbalimbali ya nafaka, ili kuwa tayari kwa ajili ya biashara na chakula.

Mkulima akihudumia na kuvuna baadhi ya mapapai yaliyojaa vizuri kwenye miti shambani. Hali hii inaonyesha jitihada kubwa za wafanyakazi katika eneo hili.

Wafanyakazi wakivuna viazi shambani kwa kutumia mikono, mavuno hukusanywa kwenye makundi ili kurahisisha shughuli ya upakiaji na usafirishaji wa mazao hayo, kuelekea sokoni kwa ajili ya biashara.

Wafanyakazi wakivuna maparachichi na kuyapakia kwenye vyombo maalum vya plastiki. Njia hii huwasaidia wakulima na wafanyabiashara kuyapima na kuyakagua mazao hayo, kama yamekizi vigezo vya biashara.

Wafanyakazi wawili waliobeba vikapu mgongoni wakivuna chai kwa mikono na kwa uangalifu, ili kuhakikisha ubora wa majani. Kazi hii huanza mapema asubuhi wakati majani bado ni mabichi na yenye unyevunyevu.

Mkulima akionyesha baadhi ya mavuno yake, ya zao la kahawa. Zao hili lina thamani kubwa, ikiwa ni moja ya vinywaji maarufu, vinavyotumiwa na watu wengi , kote duniani.

Wafanyakazi wakivuna mahindi na kuyapakia kwenye vyombo maalumu wanafanya uvunaji huo kwa kuyatoa mazao kwa chini, shughuli hii hurahisisha upakiaji na usafirishaji.

Wafanyakazi wakichambua kahawa baada ya uvunaji na kupakia kwenye mifuko, hatua hii ni muhimu sana kwani huhakikisha ubora wa mazao ili kukidhi vigezo vya wanunuzi sokoni.

Viazi mviringo vilivyovunwa na kukusanywa sehemu moja na wafanyakazi. Njia hii hurahisisha shughuli ya upakiaji kwenye mifuko na usafirishaji kuelekea sokoni, kwaajili ya biashara.

Wakulima wakipandikiza mbegu kwa umakini katika udongo wenye rutuba, na ulioandaliwa vizuri hatua hii hufanyika kabla ya mimea kupelekwa shambani kwa ajili ya uzalishaji.

Wafanyakazi wakichagua viazi na kuvipakia kwenye vyombo maalumu vya plastiki, shughuli hii huhakikisha mazao, yanakidhi vigezo vya wanunuzi katika masoko.

Wakulima wakipima na kupakia maparachichi kwenye vyombo maalumu vya plastiki ili kuhakikisha yamekidhi vigezo vya wanunuzi na kuyatayarisha kwa ajili ya kuyasafirisha.

Wakulima wakiangalia na kuhudumia mbogamboga zilizopandwa kwenye mifuko iliyojazwa udongo na mbolea. Kilimo hichi husaidia upatikanaji wa mazao mengi katika eneo dogo.

Viazi mviringo vilivyokusanywa kwa makundi tofauti na wakulima wakati wa mavuno shambani, njia hii ya uvunaji hutumiwa na wakulima wadogo na kwenye eneo dogo la ardhi.

Wafanyakazi waliovaa na kujikinga vizuri, wakiendelea kuvuna maparachichi na kuyapakia kwenye vyombo vya plastiki. Eneo hili, linaonyesha kuwa na miti mingi ya zao hili.

Wafanyakazi wakivuna mahindi shambani na kuyakusanya katika makundi. Njia hii hutumiwa na wakulima wadogo ambao hawatumii mashine za kisasa katika shughuli hizi.

Mkulima akiwa ameshika tikiti lililokatwa na mengine yakiwa chini katika shamba lake, mazao hayo yanaonekana kuwa tayari kwa mavuno ili kutumika kama chakula kwa ajili ya biashara.

Mahindi yenye ukijani yaliyopandwa kwa mistari yakiambatana na matikiti kwa chini, aina hii ya kilimo huwasaidia wakulima kutumia eneo dogo kulima mazao ya aina tofauti.

Hatua ya awali katika uzalishaji wa mimea mbalimbali, ambapo mbegu huwekwa kwenye udongo wenye rutuba ili kusaidia mmea kukua na kuukinga dhidi ya magonjwa yanayoweza kudhoofisha mmea kabla ya mmea huo kupelekwa shambani kwa ajili ya uzalishaji.

Mkulima akikagua mbogamboga shambani zilizopandwa kwa mistari iliyoambatana na mabomba ya plastiki kwa ajili ya umwagiliaji. Mazao haya huhitaji uangalizi wa karibu, kwani ni rahisi kuvamiwa na wadudu na magonjwa hatari.

Mkulima akionyesha mavuno ya zao lake la kabichi, zilizokusanywa sehemu moja, ili kurahisisha upakiaji na usafirishaji kuelekea sokoni kwa ajili ya biashara.

Wakulima wakihudumia mazao kwenye eneo dogo la bustani. Kilimo hichi kimekuwa ni chanzo kizuri cha mboga mboga na matunda ambayo hutumiwa na watu wengi.

Eneo kubwa la shamba lenye zao aina kitunguu, lililoambatana na mabomba ya plastiki kwa ajili ya umwagiliaji. Zao hili huhitaji maji mengi na udongo wenye rutuba.

Vitunguu vilivyostawi vizuri shambani vilivyoambatana na mabomba meusi ya plastiki yanayotumika kwa umwagiliaji kwa njia ya matone. Zao hili huhitaji maji mengi katika ukuaji wake.

Mimea iliyooteshwa kwenye vyombo maalumu vya plastiki iliyowekwa udongo wenye rutuba. Hatua hii hutumiwa na wakulima wengi kwani husaidia kukuza mimea kabla ya kuipeleka shambani.

Trekta linaonekana likilima kwa ufanisi mkuu, likisafisha na kuandaa shamba kwa ajili ya upandaji. Ardhi katika eneo hili inaonekana kuwa laini ikiashiria kazi nzuri ya kifaa hicho.

Trekta linaonekana likilima kwa ufanisi mkubwa, likisafisha na kuandaa shamba kwa ajili ya upandaji. Ardhi katika eneo hili inaonekana kuwa laini ikiashiria kazi nzuri ya kifaa hicho.

Wafanyakazi wawili wakiendelea na shughuli ya ulimaji kwa kutumia trekta. Eneo hilo linaonekana kuwa na nyasi fupifupi, hivyo kuruhusu kifaa hicho kulima kwa urahisi na kwa haraka.

Mfanyakazi aliyesimama kwenye mashine, inayomwezesha kufika sehemu ya juu ya mimea iliyooteshwa kwa ustadi mkubwa. Eneo hili linaonekana kufunikwa juu na matumizi ya tekinolojia kubwa ya uendeshaji wake.

Mkulima akilima shamba kwa kutumia trekta, matimizi ya vifaa hivi ya kisasa hurahisisha kazi na kusaidia ulimaji wa eneo kubwa kwa muda mfupi.

Mkulima akiandaa shamba kwa kutumia trekta, matumizi ya vifaa hivi vya kisasa hurahisisha kazi na kusaidia ulimaji wa eneo kubwa kwa muda mfupi.

Mfanyakazi akifanya shughuli ya kulima kwakutumia mashine ndogo, aliyoishikilia kwa mikono, eneo la shamba linaonekana kuwa laini, ikiashiria kazi nzuri ya kifaa hicho.

Mfanyakazi, akilima kwa kutumia trekta shambani, akionekana kuendesha kifaa hicho kwa umakini, njia hii ya kisasa husaidia kulima eneo kubwa kwa muda mfupi.

Tangi la ufugaji, linalotumika kuhifadhi samaki wa aina mbalimbali. Mara nyingi hutumika kuhifadhi samaki wa mapambo, kwenye maeneo kama majumbani na hotelini ili kuboresha muonekano.

Samaki wengi aina ya kambale waliofugwa na kutunzwa vizuri kwenye bwawa. Njia hii husaidia kupata mavuno makubwa ya samaki kwenye eneo dogo. Pia, uangalizi wa karibu huhitajika katika ufugaji huu.

Samaki wengi waliopo kwenye bwawa lililofunikwa vizuri. Ufugaji huu huwanufaisha wakulima na wafanyabiashara, kwani ni rahisi kupata mavuno mengi kwenye eneo dogo.

Mradi wa ufugaji wa samaki katika bwawa, ukiwaonyesha wafugaji wakiendelea kuwahudumia samaki, katika maeneo maalumu yaliyotengwa kwenye bwawa hilo, kwa ajili ya ufuatiliaji wa karibu wa samaki hao.

Mkulima akionyesha miti mingi midogo iliyopandikizwa kabla ya kupelekwa shambani. Hatua hii huhitaji uangalizi wa karibu, kwani mmea unakuwa bado haujapata uwezo wa kuhimili hali mbalimbali.

Mazao yaliyooteshwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yaliyotundikwa na kushirikiwa vizuri na nguzo za chuma. Kilimo hichi hakitumii udongo, hivyo ni rahisi kufanyika katika sehemu mbalimbali.

Mimea iliyooteshwa kwenye mabomba ya plastiki, yaliyounganishwa na kushikiliwa vizuri, yanayoruhusu maji yenye virutubisho kupita ndani yake. Kilimo hiki hakitumii kabisa udongo, hivyo ni rahisi kufanyika katika maeneo mbalimbali.

Mkulima akiwa kwenye eneo alilootesha mazao kwenye mabomba ya plastiki yanayopitisha maji yaliyoambatana na virutubisho. Sehemu hii imefunikwa vizuri ili kudhibiti mvua pamoja na mwanga wa jua.

Bomba la plastiki lilobeba mimea iliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Ulimaji huu hutumiwa na watu wengi kuzalisha mbogamboga na maua yanayoweza kupambika kama urembo sehemu mbalimbali.

Mkulima akionyesha mazao aliyoyaotesha kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyo ambatana na maji, hivyo ni rahisi kudhibiti magonjwa yanayoweza kuudhoofisha mmea.

Mimea iliyooteshwa kwenye bomba jeupe la plastiki lililokunjwa na kuungwa vizuri ili kuruhusu maji yaliyoambatana na virutubisho kupita. Ulimaji huu ni rahisi kufanyika kwani hautumii udongo.

Mazao yaliyoteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hiki husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Bomba la plastiki, lililobeba mimea iliyooteshwa kwa njia isiyotumia udongo. Aina hii ya kilimo hutumia maji yaliyoambatana na virutubisho. Pia hupunguza athari mbalimbali zinazoweza kusababishwa na udongo kama vile magonjwa.

Mimea tofauti tofauti iliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo, njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji, yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi husaidia udhibiti wa magonjwa, yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mimea iliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima, hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi, husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mbogamboga zilizoteshwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyowekwa juu ya mbao na kushikiliwa vizuri, eneo hili linaonekana kufunikwa juu ili kudhibiti mvua na miale ya jua.

Mbogamboga nyingi zilizopandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa na kushikiliwa vizuri kwenye mbao, kilimo hichi huchukua sehemu ndogo na pia hakitumii udongo .

Mazao yaliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo, njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mimea iliyopandikizwa kwenye vyombo vidogo vya plastiki yenye matobo madogo na kutumbukizwa kwenye mabomba meupe yaliyounganishwa na mfumo wa maji yenye virutubisho .

Mimea iliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo, aina hii ya ulimaji hutumia maji yaliyoambatana na virutubisho yanayopita kwenye mabomba ya plastiki, mazao yanaweza kuwa kwa ajili ya biashara pia na urembo majumbani.

Mbogamboga zilizooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hiyo ya ukulima hutumie virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi kusaidia kuepuka magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mabomba meupe ya plastiki yaliyoshikiliwa yakionekana kutirirsha maji, huku mbogamboga zikiwa zimeoteshwa vizuri kwa nyuma. Ulimaji huu hautumii udongo, hivyo ni rahisi kufanyika katika maeneo mbalimbali.

Mbogamboga zilizooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Bomba la plastiki lililobeba mimea iliyooteshwa kwa njia isiyotumia udongo, aina hii ya killimo hutumia maji yaliyo ambatana na virutubisho. Pia hupunguza athari mbalimbali, zinazoweza kusababishwa na udongo.

Mimea iliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima, hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi, husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mazao yaliyooteshwa kwenye vyombo vyeupe vya plastiki vilivyopangwa vizuri, vilivyoambatana na mirija itumikayo kusafirisha maji yenye virutubisho. Ulimaji huu hautumii udongo, hvyo ni rahisi kufanyika sehemu mbalimbali.

Mboga zilizooteshwa kwenye chombo cha plastiki kilichowekwa na kushikiliwa vizuri na mbao, mirija itumikayo kusafirisha maji yenye virutubisho imetumbukizwa kwenye chombo hicho likitokea kwenye sehemu ya kutunzia maji haya .

Mimea iliyooteshwa kwenye chombo maalum cha plastiki, kinachoruhusu kuingia na kutoka kwa maji yenye virutubisho. Kilimo hichi hakitumii udongo, hivyo kuepusha magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mbogamboga zilizooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo, njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki, kilimo hichi husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mimea iliooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo, njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki , kilimo hichi kusaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mimea iliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii hutumia virutubisho vilivyoambatana na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki, magojwa mbalibali yanayoweza kutokea ardhini huepushwa kwa njia hii.

Mimea iliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji, yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mimea iliyapandikizwa kwenye chombo maalumu cha plastiki kilicho na mfumo wa kupitisha maji yenye virutubisho. Njia hii ya ulimaji haitumii udongo hivyo ni rahisi kufanyika katika maeneo mbalimbali.

Mimea mingi iliyooteshwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, yanayoruhusu maji yanayo ambatana na virutubisho kupita. Kilimo hichi hakitumii kabisa udongo, hivyo ni rahisi kufanyika katika maeneo mbalimbali.

Mazao yaliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima, hutumia virutubisho vilivyoambatana, pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki. Kilimo hichi, husaidia udhibiti wa magonjwa , yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Mazao yaliyooteshwa kwa kilimo kisichotumia udongo. Njia hii ya ukulima hutumia virutubisho vilivyoambatana pamoja na maji yanayopita kwenye mabomba ya plastiki, kilimo hichi husaidia udhibiti wa magonjwa yanayoweza kutokea kwenye ardhi.

Zao aina ya kabichi lililopandwa katika eneo kubwa, likionekana kustawi vizuri wingi na ubora wake ukiashira matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ulimaji wake.

Eneo kubwa likionyesha chai iliyostawi vizuri, kilimo cha zao hili katika sehemu huu kinaonekana kuendeshwa kwa kiwango kikubwa kinachoashiria uzalishaji wa bidhaa kwa ajili ya masoko ya ndani na nje ya nchi.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mbogamboga katika mistari, mazao haya hutumika kwa ajili ya biashara hivyo hutunzwa na kufungashwa vizuri ili kuwafikia watu mbalimbali.

wafanyakazi waliobeba vikapu mgongoni wakivuna zao la chai kwa umakini kwa kuchuma baadhi ya majini shambani, eneo hili linaonekana kuwa na njia zinazowasaidia wakulima kupita ili kufanya shunghuli mbalimbali

Eneo kubwa la shamba lililofunikwa vizuri likionyesha mazao yaliyo pandwa kwa mstari na udongo wake kufunikwa na plastki nyepesi sehemu hii inaonekana kuwa na matumizi makubwa ya teknologia ya kisasa katika uendeshaji wake.

Eneo kubwa linaloonyesha zao la kabichi lililostawi vizuri. Ukubwa wa shamba hili unaonesha wazi kuwa mazao haya ni kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa lilijoaa mananasi yakionekana yenye ukuaji mzuri. Zao hili hustawi vizuri katika maeneo yenye joto la wastani, udongo unapaswa kuwa tifutifu wenye rutuba ya kutosha na usiotwamisha maji.

Kilimo kikubwa cha mazao kwa ajili ya biashara kinachotumia teknolojia ya kisasa katika uandaaji wa shamba, upandaji wa mazao, umwagiliaji pamoja na uvunaji wa mazao hayo.

Nyanya safi na zenye maumbo sawa, zikipangwa na wafanyakazi na mashine za kisasa na kupitishwa kwenye mistari ya uzalishaji kwa ufanisi, njia hii huongeza mda wa kuhifadhi na kusafirisha kwa urahisi na usalama.

Chumba maalumu ambapo mifuko ya plastiki iliyojaa mbolea na kutundikwa juu. Kila mfuko una mashimo ambapo uyoga unaonekana kuota kwa wingi. Kilimo hiki cha kisasa hutumia nafasi ndogo, na kwa ufanisi mkubwa.

Mkulima akiangalia nyanya katika shamba lake. Zao hili linaonekana kuwa na ukijani kuashiria bado haijafika hatua ya kuvunwa. Hali hii inaonyesha kazi nzuri iliyofanywa katika kuhakikisha ukuaji wa zao hili.

Mkulima akiendelea na shughuli ya ulimaji kwa kutumia trekta. Eneo hilo la shamba linaonekana kuwa safi, hivyo kurahisisha matumizi ya kifaa hicho kulima vizuri na kwa haraka.

Wafanyakazi waliovaa sare na barakoa kwaajili ya usafi na usalama, wakipanga maparachichi kwenye maboksi kwa umakini mkubwa, mandhari ya kiwanda ni safi na ya kisasa ikiashiria mazingira bora ya kufanyia kazi.

Wafanyakazi waliovaa sare nzuri na kukaa kwenye mstari, wakifanya shughuli ya kuchambua na kufungasha maua, katika eneo kubwa la kiwanda; mazingira yanaonekana kuwa safi kuashiria sehemu salama ya kufanyia kazi.

Eneo kubwa la shamba lililofunikwa vizuri likionyesha mazao yaliopandwa kwa mstari na udongo wake kufunikwa na plastiki nyepesi, sehemu hii inaonekana kuwa namatumizi makubwa ya teknologia ya kisasa katika uendeshaji wake.

Mabomba ya plastiki yaliyounganishwa vizuri na kupita katikati ya mistari ya mimea iliyopandwa yanayotumika katika umwagiliaji kwa mfumo wa matone, njia hii husaidia matumizi mazuri ya maji.

Mabomba meusi ya plastiki, yaliyounganishwa kwa ustadi kwenye bomba moja kubwa linalotoa maji kwenye chanzo, mfumo huu ni wa umwagiliaji kwa matone, unaoruhusu maji kutoka kidogo kidogo kwenye mashimo madogo hadi kwenye mzizi wa kila mmea .

Mkulima akifanya shughuli ya umwagiliaji wa mazao, kilimo hichi husaidia ukuaji na uzalishaji wa mimea hata kipindi cha kiangazi, ambapo wakulima huweza kufanya kilimo pasipo kutegemea mvua pekee.

Eneo kubwa lililopandwa mazao kwenye udongo uliowekwa kwa mfumo wa matuta. Pia njia za maji zikionekana kuachwa ili kuhakikisha mimea hiyo inapata maji kwa ajili ya ukuaji.

Mimea iliyopandwa vizuri kwa mstari na kuachiana nafasi kwa mfumo wa matuta, ikiambatana na mabomba ya plastiki yanayotumika kwaajili ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji uliochukua eneo dogo la ardhi, unaotumia mabomba katika kusafirisha maji kutoka kwenye chanzo, kwenda kwenye eneo ambalo mazao mbalimbali huoteshwa.

Mabomba ya plastiki yanayotoa maji kwa matone yaliyolazwa shambani, mazao katika eneo hili yanaonekana kuwa katika hatua ya awali ya ukuwaji wake.

Bomba kubwa linalotoa maji yanayotumika katika umwagiliaji, kuelekea shambani. Ambapo eneo hilo linaonekana kulimwa kwa matuta, ili kutoruhusu upotevu mkubwa wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji, uliochukua eneo dogo la ardhi unaotumia mabomba ya plastiki katika kusafirisha maji kutoka kwenye chanzo, na kwenda kwenye eneo ambalo mazao huoteshwa.

Mfumo wa umwagiliaji uliochukua eneo kubwa la ardhi. Mfumo huu, hutumia mabomba na kusafirisha maji, kutoka kwenye chanzo kwenda kwenye eneo ambalo mazao mbalimbali huoteshwa.

Eneo dogo la ardhi lenye mabomba ya plastiki yaliyolazwa na kufungwa vizuri kwa mstari, yanayotumika katika umwagiliaji kwa njia ya matone. Sehemu hiyo haionyeshi kuwa na mimea ya aina yoyote.

Eneo kubwa la ardhi, lenye milima na miinuko, ikiambatana na uoto wa asili ikiwemo nyasi kavu na maua mbalimbali. Sehemu hii inaonyesha kuwa na kiasi kidogo cha mvua.

Eneo kubwa la ardhi, lililotawaliwa na uoto wa asili ikiwemo nyasi, miti na miinuko ionekanayo kwa mbali, sehemu hii inaonyesha kuwa kwenye kipindi cha mvua chache.

Eneo kubwa likionyesha chanzo cha maji kilichozungukwa na milima na miiniko iliyo na uoto wa asili kwa uchache. Sehemu hii inaonekana kutumika katika uzarishaji wa nishati ya umeme.

Eneo kubwa linaloonyesha chanzo cha maji kilichozungukwa na milima na miinuko iliyojaa uoto wa asili ikiwemo nyasi ndefu na miti mingi.

Eneo kubwa la ardhi lililotawaliwa na uoto wa asili ikiwemo: nyasi, ndefu miti pamoja na milima ionekanayo kwa mbali sehemu hizi, huwa ni makazi ya wanyama na wadudu mbalimbali.

Eneo kubwa la ardhi lililotawaliwa na milima pamoja na uoto wa asili wenye ukijani, ikiwemo miti na majani. Sehemu hizi huwa ni makazi ya wanyama na wadudu mbalimbali.

Eneo kubwa la tambarare lenye nyasi nyingi, na miti michache midogo midogo, lililokaribiana na mji wenye majengo marefu. Shughuli za kibinadamu kama kilimo, ujenzi, na viwanda, haziruhusiwi kufanyika.

Wanyama pori mbalimbali, ikiwemo pundamilia na swala, wakiwa katika eneo kubwa lenye nyasi fupi na miti midogomidogo. Sehemu hii inaonekana kuwa na milima na miinuko pia.

Eneo kubwa la kijografia lililotawaliwa na miinuko ya miamba pamoja na mimea asilia inayostahimili hali ya ukame , maeneo haya hukaliwa na wanyama wenye ngozi ngumu na manyoya mazito ya kuhimili mazingira ya hali ya ubaridi.

Eneo kubwa lenye milima iliyofunikwa na uoto wa kijani, kwenye miinuko hii kuna mashamba madogomadogo. Mazingira haya ni ya kuvutia yakionesha jinsi binadamu anaweza kuishi na kufanya kilimo cha milimani.

Eneo kubwa la kijiografia, lenye milima na miinuko iliyotawaliwa na mimea asilia ikiwemo majani na miti yenye rangi ya ukijani, itokanayo na mvua za mara kwa mara katika eneo hilo.

Eneo kubwa la ardhi lenye nyasi nyingi kavu na miti michache, pamoja na milima ionekanayo kwa mbali. Sehemu hii inaonyesha kuwa na mvua chache katika kipindi cha mwaka.

Eneo kubwa lililotawaliwa na milima pamoja na uoto wa asili. Ikiwemo miti yenye rangi ya ukijani ikiashiria unyeshaji wa mvua nyingi za mara kwa mara.

Eneo kubwa linaloonekana kwa juu lenye chanzo kikubwa cha maji na sehemu ya nchi kavu yenye njia, miti pamoja na nyasi fupifupi.

Eneo kubwa lenye chanzo cha maji sehemu ya nchi kavu na milima ionekanayo kwa mbali. Eneo la ardhi likiwa na miti michache pamoja na nyasi.

Eneo kubwa linaloonyesha uoto wa asili na vyanzo vya maji. Maeneo haya huwa ni makazi ya wanyama pori na wadudu mbalimbali, pia hutumika kama vivutio vya utalii.

Eneo kubwa la kijiographia lililo tawaliwa na miinuko ya miamba pamoja na mimea asilia inayostahimili hali ya ukame. Maeneo haya ukaliwa na wanyama wenye ngozi ngumu na manyoya mazito ya kuhimili mazingira ya hali ya hewa ya baridi.

Eneo kubwa, lililojaa uoto wa asili ikiwemo miti na majani, lililozungukwa na miinuko, na milima. Maeneo haya huwa ni makazi ya wanyama, na wadudu mbalimbali.

Eneo kubwa la ardhi linaloonekana kwa juu lililotawaliwa na miinuko na uoto wa asili, ikiwemo miti mingi. Sehemu hii hukaliwa na wanyama, pamoja na wadudu mbalimbali.

Eneo kubwa lililo tawaliwa na miinuko ya miamba pamoja na mimea asilia inayostahimili hali ya ukame. Maeneo haya hukaliwa na wanyama wenye ngozi ngumu na manyoya mazito ili kuhimili mazingira ya hali ya ubaridi.

Eneo kubwa la kijiografia lenye miinuko iliyotawaliwa na mimea asilia, ikiwemo miti na majani yenye rangi ya ukijani, itokanayo na mvua za mara kwa mara katika eneo hilo.

Eneo linaloonyesha njia ya maji iliyokauka, pamoja na mimea asilia kwenye kingo. Kukauka kwa maji katika vyanzo husababishwa na shughuli za kibinadamu kama vile; viwanda, kilimo, na ujenzi.

Eneo kubwa la ardhi lenye uoto wa asili ikiwemo miti mikubwa na midogo pamoja na nyasi fupi fupi. Sehemu hii inaonyesha kuwa na barabara ya vumbi itumikayo kwa usafirishaji.

Eneo kubwa la ardhi lenye vichaka vidogo, miti na milima inayoonekana kwa mbali. Sehemu hii inaonyesha uwepo wa barabara ya vumbi itumikayo katika usafirishaji.

Eneo kubwa lililotawaliwa na milima na miti mingi ya kijani ikiashiria mvua za mara kwa mara. Sehemu hizi, huwa ni makazi ya wanyama pori na wadudu mbalimbali.

Twiga akiwa amesimama kwenye eneo lililotawaliwa na uoto wa asili, linalopakana na mji mkubwa wenye majengo marefu, sehemu hizi hutunzwa vizuri kwaajili ya utalii.

Eneo kubwa lililotawaliwa na miinuko pamoja na milima, lililojaa uoto wa asili ikiwemo nyasi nyingi zilizokauka, ikiashiria kipindi cha ukame katika sehemu hii.

Eneo kubwa la ardhi lenye utambarare lililojaa nyasi nyingi fupifupi na miti michache, tembo pia wanaonekana wakiendelea kula nyasi katika sehemu hiyo.

Mfanyabiashara akiwa katika duka la kilimo lililo na bidhaa mbalimali, ikiwemo mbegu zilizoandaliwa na kuwekwa kwenye vifungashio maalumu, vilivyopangwa vizuri kwenye rafu katika sehemu hiyo.

Eneo kubwa la shamba lililo namimea limeoteshwa kwa kupandikiza mbegu kwenye ardhi ulimaji wa sehemu hii ni wa matuta yaliyoambatana na mabomba ya plastiki yanayotumika katika umwagiliani.

Vifungashio vya plastiki vilivyotundikwa vizuri kwenye eneo la duka la kilimo na mifugo .vinaonekana kubeba mbegu ya mazao mbalimbali iliyoandaliwa vizuri ikiwa tayari kwa kupandwa .

Vifungashio vya plastiki, vilivyotundikwa vizuri kwenye eneo la duka la kilimo na mifugo. Vinaonekana kubeba mbegu ya maua mbalimbali, iliyoandaliwa vizuri, ikiwa tayari kwa ajili ya kupandwa.

Eneo kubwa lililooteshwa mimea kwenye matuta, ikiambatana na mipira plastiki itumikayo kwa umwagiliaji, kilimo cha aina hii huepusha upoteaji wa maji.

Mimea iliyopandwa vizuri kwa mistari kwenye ardhi, kwa mfumo wa matuta madogomadogo, ikiambatana na mabomba ya plastiki yanayotumika katika umwagiliaji.

Kifungashio cha plastiki chenye maandishi na rangi mbalimbali ikiwemo njano na kijana kilichobeba mbegu ya zao la maboga iliyoandaliwa vizuri kwa ajili ya matumizi ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyobeba mbegu za aina mbalimbali ikiwemo mchicha, pilipili hoho na karoti, vilivyoandaliwa kwa umakini ili kuhakikisha upatikanaji wa mavuno bora shambani.

Kujifungashio imara cha plastiki kilichofungwa vizuri na chenye maandishi na rangi zilizochapishwa vizuri kilichobeba mbegu iliyoandaliwa na kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya kupandwa mashambani.

Kifungashio cha plastiki kilichobeba mbegu za nyanya, kimefungashwa vizuri kwa kuhakikisha hakipitishi hewa. Mbegu hizi huandaliwa kwa umakini ili kuhakikisha upatikanaji wa mavuno bora shambani.

Eneo kubwa linaloonyesha mahindi yaliyopandwa kwa mstari, yakiwa katika hatua ya awali ya ukuaji wake shambani. Zao hili, huoteshwa kwa kupandikiza mbegu kwenye udongo.

Vifungashio vya plasitiki vilivyobeba mbengu za aina mbalimbali, ikiwemo nyanya ,hoho na vitunguu; vilivyochapishwa picha, na maelekezo yanayoweza kumsaidia mkulima katika utumiaji wake.

Mimea iliyooteshwa kwa kupandikiza mbegu kwenye vyombo maalumu vilivyobeba udongo wenye rutuba. Njia hii husaidia kukuza mimea kabla ya kuipeleka shambani.

Mimea iliyooteshwa kwenye udogo kwa kupandikiza mbegu ardhini, ikiambatana na mabomba ya plastiki yatumikayo katika umwagiliaji. Umakini huhitajika katika upandaji ili kuepusha kuharibika kwa mbegu.

Kifungashio cha plastiki, kilichofungwa vizuri, kilichobeba mbegu ya kabichi iliyoandaliwa, na kusindikwa kwa ustadi, tayari Kwa wakulima kuitumia mashambani.

Kifungashio cha plastiki kilichobeba mbegu ya maharage ya kifaransa. Mbegu hizi huandaliwa kwa umakini, ili kuhakikisha upatikanaji wa mavuno bora shambani.

Vifungashio vya plastiki vilivyobeba mbegu mbalimbali, ikiwemo nyanya na vitunguu. Mbegu hizi huandaliwa kwa umakini ili kuhakikisha upatikanaji wa mazao bora shambani.

Mimea iliyooteshwa kwenye udongo kwa kupandikiza mbegu ardhini, ikiambatana na mabomba ya plastiki yanayotumika katika umwagiliaji. Umakini huitajika katika upandaji ili kuepusha kuharibika kwa mbegu.

Mimea iliyooteshwa kwa kupandikiza mbegu kwenye vyombo maalumu vya plastiki vyenye udongo wenye rutuba, njia hii huwasaidia wakulima kukuza mimea kabla ya kuipeleka shambani.

Wakulima wakipandikiza mbegu kwa umakini, kwenye udongo wenye rutuba. Njia hii huwasaidia kukuza mimea kabla ya kuipeleka shambani, pia hupunguza upoteaji wa mbegu.

Mimea iliyooteshwa kwenye udongo kwa kupandikiza mbegu ardhini, ikiambatana na mabomba ya plastiki yatumikayo katika umwagiliaji. Umakini uhitajika katika upandaji ili kuepusha kuharibika kwa mbegu.

Shamba kubwa lililojaa zao aina ya mahindi yaliyopandwa vizuri kwa mistari. Upandaji huu huwarahisishia wakulima shughuli nyingine kama upaliliaji na upulizaji wa dawa.

Kifungashio cha plastiki kilicho fungwa vizuri, chenye mbegu ya mapapai, kinacho ashiria bidhaa iliyosindikwa kwa ubora wa hali ya juu tayari kwa wakulima kutumia kwa ajili ya kilimo.

Mbwa wawili wakiwa wenye afya, waliokaa kwenye banda lao, lililojengwa kwa mbao na kuezekwa vizuri. Mazingira kuzunguka eneo hilo yanaonekana kuwa masafi. Ikiashiria huduma nzuri itolewayo, kwa mifugo hiyo.

Matabibu wawili, wakitoa huduma kwa mbwa. Ni vizuri kufanya uchunguzi wa kiafya kwa wanyama, hata kama hawaonyeshi dalili za magonjwa. Utaratibu huu, huwakinga wanyama dhidi ya magonjwa hatarishi.

Mbwa mdogo mwenye afya nzuri akila chakula kilichowekwa kwenye chombo cha bati, banda lake lililojengwa kwa mbao linaonekana kuwa safi na lenye paa kwa ajili ya kumkinga dhidi ya jua na mvua .

Tembo akipewa uangalizi wa karibu, na muhudumu wa bustani ya wanyama pori. Kazi hii hufanyika ili kuwakinga, na kuwaepusha wanyama pori, dhidi ya athari mbalimbali ikiwemo, magonjwa.